Kundi kubwa la watu wazima lenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Kwenye darasa kubwa lenye madirisha, wakimsikiliza mwalimu anayetoa somo mbele.

Kundi kubwa la watu wazima lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake walioketii kwenye meza zilizopangwa kwa safu, wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mbele.

Kundi la watu wazima, wenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake, wamekaa kwenye viti vilivyo na meza iliyozunguka ndani ya chumba kikubwa, wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mbele.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi katika chumba kikubwa chenye madirisha wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Kundi kubwa la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi na wengine kusimama, wakizungumza au kumsikiliza anaewafundisha katika chumba chenye dirisha.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya bluu na wengine wamesimama, wakimsikiliza mwalimu anayefundishia kwa kutumia karatasi nyeupe.

Mwalimu akiwa amemuagiza mwanafunzi wa elimu ya sekondari afanye swali ubaoni, ndani ya chumba kikubwa akiwa anafundisha wenzake katika hilo darasa.

Mandhari ya bembea, zilizoning'inizwa kwenye mstimu mrefu ya chuma, kwa ajili ya kuwaburudisha wanafunzi wa elimu ya watoto wadogo ili wapate burudani na kufurahia baada ya masomo.

Mandhari ya bembea ya watoto wa elimu ya watoto wachanga, inayosaidia kuwafundisha na kuwafurahisha wakiwa wametoka kwenye masomo.

Ukuta uliobandikwa karatasi zilizoandikwa siku saba za wiki ikiwemo jumatatu, jumapili, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi ikiwasaidia wanafunzi wa awali ili kupata funzo la siku hizo.

Kitabu kinachotumika wanafunzi wa elimu ya awali, kinachotoa funzo ya mambo ya kuzingatia katika mazungumzo, yenye picha pamoja na maandishi yaliyoandikwa vizuri.

Wanafunzi wa elimu ya awali wakiwa wamevalia sare za rangi ya zabibu na manjano wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao, wakimsikiliza mwalimu anayefundishia kwenye ubao mweusi katika darasa.

Mandhari yenye majengo makubwa yenye ngazi na kushuka pamoja na bustani yenye rangi ya kijani ikiashiria wanafunzi wa elimu ya awali wakisoma katika mazingira sahihi.

Kundi la watu wazima marika tofauti, wanaume kwa wanawake, wakiwa wanamhoji mwalimu anayesimamia mitihani ya taifa ili kuhakikisha usalama wakati wa kufanya mitihani hiyo kwa wanafunzi wa sekondari.

Mandhari ya jengo kubwa lenye milango mingi pamoja na madirisha, ikiwa imezungukwa na miti midogo na mikubwa ikiashiria sehemu nzuri kwaajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari kujifunzia.

Kitabu kinachowasaidia wanafunzi wa shule ya sekondari, ili kujifunza somo la kemia likiwa na mchoro unaomwonyesha mwanasayansi akiwa ameshika vifaa tofauti katika chumba cha maabara.

Chumba kikubwa chenye madirisha yanayoingiza hewa ikiwa na meza zilizotengenezewa kwa mbao na chuma, na mfumo mzuri wa maji unaotumika kwenye shule za sekondari kujifunza masomo ya sayansi.

Darasa kubwa la wazi lililowekewa vifaa tofauti kama mfumo mzuri wa maji pamoja na sehemu ya kunawia, inayosaidia wanafunzi wa sekondari kufanyia utafiti katika masomo ya sayansi.

Vitanda vya sehemu tatu vilivyomo ndani ya jengo kubwa lenye sakafu na ukuta mzuri vilivyowekewa magodoro mazuri ili yaweze kutumika kwa wanafunzi wa sekondari kulalia.

Msimamizi wa maabara akiwa na vifaa vinavyotumika katika sehemu hiyo vikiwemo chupa zenye kemikali, pamoja na viglasi vidogo vya kusaidia katika kuchanganya hivyo kemikali, vinavyotumika katika masomo ya sayansi kwenye shule za sekondari.

Chumba kikubwa chenye dirisha kwa ajili ya hewa kikiwa na vifaa vinavyotumika katika masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari, kukiwa na mfumo mzuri wa maji katika mambo ya sayansi.

Chumba kikubwa chenye meza na viti vikiwa vimezungukwa na vitanda vya chuma nyeusi vikiwekewa magodoro, ikionesha ni sehemu kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujisomea na kupumzikia.

Chumba kikubwa kwenye shule ya sekondari, wakiwepo waalimu na wasimamizi wanaosimamia mtihani wa taifa wanaofanya wanafunzi, wakiwa wamevalia barakoa ili waweze kufika hatua nyingine.

Kundi kubwa la wanachuo wanaume wenye rika tofauti, walioketi na kufanya mtihani kwenye chumba kikubwa chenye madirisha wakiwa wamesimamiwa na mwalimu ili waweze kupimwa kitu walichoelewa kuhusiana na somo husika.

Wanachuo wawili wakiume walioketi kwenye viti katika chumba kikubwa chenye kompyuta, pamoja na televisheni ukutani wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume, wakiwa wameketi wakifanya kazi zao kwenye chumba kikubwa chenye dirisha, wakiwa wanachezea kompyuta mpakato kwa ajili ya kujisomea.

Kundi la watu wazima lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, walioketi kwenye vyumba vikubwa vya chuo wakimsikiliza mwalimu anaye fundisha mbele.

Kundi la wana chuo, wenye rika tofauti tofauti, wanaume kwa wanawake, wakiwa wameka chumba kikubwa wakimsikiliza mwalimu anayetumia projekta akiwa anatoa somo.

Kundi la watu wazima lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi katika viti kwenye chumba kikubwa , wakimsikiliza mwalimu wao aliyevaa kiofisi anayetumia ubao mweupe .

Kundi kubwa la wanachuo wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake walioketi kwenye meza zilizopangwa katika safu, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Kundi la watu wazima wanachuo wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wanafundishana kitu kwa kutumia kompyuta mpakato ili waweze kupata elimu thibiti.

Kundi la wanavyuo wenye rika tofauti, wanaume, wakiwa wameketi kwenye chumba kikubwa, wakimsikiliza mwalimu anayefundisha kwa kutumia projekta.

Wanafunzi wa elimu ya awali wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wamevalia sare za rangi ya zabibu na njano, wakimsikiliza mwalimu wao anayeandikia ubao mweusi.

Kundi la wanachuo wenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi na kujisomea kwa kutumia kompyuta mpakato na simu za mkononi ili wapate somo husika.

Kundi la wanachuo wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, waliovalia barakoa, wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa chenye mlango na dirisha, wakimsikiliza mwalimu aliyevalia barakoa, akifundisha kwa kutumia projekta.

Kundi la wanafunzi wanaosoma kwenye elimu ya utendaji, wakiwa wamevalia sare za rangi ya bluu pamoja na msimamizi anayeangalia namna walivyotengeneza chombo cha umeme ili kiweze kutumika kwa binadamu.

Kundi la vijana, likiwa na wanaume waliovalia sare za rangi za bluu, wakijitahidi kutengeneza vyombo vya umeme na kujifunza namna ya kuvitengeneza vizuri.

Wanafunzi wawili mwanaume kwa mwanamke , anaetokea katika shule ya vitendo , wakiwa wanaangalia mambo mkubwa wa umeme, waliofundishwa na mwalimu ili kuonyesha namna walivyotengeneza .

Eneo kubwa lenye madirisha, ambalo linawafanyakazi na wanafunzi waliovalia sare za bluu, wakiwa wanajifunza namna ya kutengeneza gari lililoletwa ndani ya hicho chumba.

Mfanyakazi aliyepitia elimu ya mafunzo akiwa anatumia mashine iliyopo ndani ya kiwanda kikubwa, kwa ajili ya uchakatuaji wa vitu tofauti.

Eneo kubwa, lenye madirisha ya kupitisha hewa, ikiwa na wafanyakazi au wanafunzi wanaojihusisha katika kufanyia ufafanuzi mitambo ya umeme ili kupata funzo.

Mwanafunzi aliyopo katika shule ya elimu ya vitendo akiwa amevalia sare ya rangi ya bluu, akitengeneza mtambo wa umeme aliyofundishwa ili aweze kugundua na kuweza kuifanyia kazi.

Mwalimu pamoja wanafunzi waliopo ndani ya chumba kikubwa cha elimu ya wakufunzi, wakiwa wanafundishwa namna ya kutumia kompyuta mpakato na ya kawaida ili waweze kupata funzo.

Kundi la watu wazima lenye rika tofauti mwanaume kwa mwanamke, wakiwa katika jengo kubwa, lenye madirisha wakisaidizana katika kutengeneza chombo cha umeme kilichopo juu ya meza ili kujifunza.

Kundi la wanafunzi wa kike, wakiwa wamevalia miwani, wapo katika chumba kikubwa ama karakana, wakiwa wanaangalia kitu wanachokifanyia ukarabati ili kupata funzo.

Mwanafunzi wa kike aliyevalia sare za rangi ya bluu, akiwa na mashine juu ya meza akitengeneza vyombo vya umeme ili kujifunza namna ya kuvitengeneza.

Mwanaume na mwanamke waliovalia sare ya rangi za bluu, wakiwa wanatengeneza kifaa cha umeme kilicho juu ya meza nyeupe ndani ya ofisi kubwa yenye madirisha.